Nguzo refu ya umeme iliyotengenezwa kwa chuma yenye muundo tata inayoelekea angani iliyojaa mawingu meupe. Nyaya nyingi za umeme zimetanda kutoka kwenye mikono yake zikishikiliwa na vizuizi nyekundu. Mbele kuna uzio wa waya umefichwa kidogo na mimea ya kijani na nguzo ya zege ikiashiria mpaka.

Minara mikubwa ya umeme ikipita katika mandhari ya kijani kibichi. Chini ya anga la samawati na mawingu meupe. Miundo ili muhimu inasisitiza ukubwa wa miundombinu yetu ya kisasa ya nishati. Ukisambaza umeme kimyakimya katika umbali mrefu.

Kiwanda cha kuzalisha umeme pengine cha joto ardhi, chini ya anga lenye mawingu mazito. Muundo mrefu wenye umbo la faneli, upande wa kulia unatoa moshi mweupe kubwa ikionyesha machakato wa uzalishaji wa nishati. Kwa mbele mitandao tata ya mabomba na matangi makubwa ya silinda huunda sehemu ya mashini za kawaida.

Ndani inaonyesha bwawa kubwa likizuia hifadhi kubwa ya maji yenye rangi ya kahawia nyekundu ,chini yake kuna kiwanda chenye magala mawili marefu na jengo kuu ikionyesha ni kituo cha kuzalisha umeme pengine wa maji, inaonekana maji yanayotoka bwawani kuelekea kiwandani mandhari ya karibu inaonyesha mimea ya kijani tofauti na tambarare kavu zinazoenea kutoka upande wa pili wa hifadhi.

Tukiona hapa kuna uwezekano mkubwa ni mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi ambapo mtandao wa mabomba makubwa na vifaa vya viwandani muhimu kwa kushughulikia vimiminika vya joto kali. Kitu kinachovutia zaidi ni bomba hilo refu likitoa wingu kubwa la mvuke mweupe ishara dhahiri ya uzalishaji wa umeme.

Nguzo kubwa ya umeme, sehemu kubwa mfumo wetu wa umeme, ikiwa imesimama mbele ya anga angavu na mawingu. Juu, nyaya za umeme zimewekwa kote kwenye mandhari zikipambwa na mipira nyekundu inayoonekana wazi muhimu sana kwa ndege. Mandhari hii imezungukwa na milima ya kijani kibichi kwa mbali na shamba lenye mimea mizuri mbele.

Mitambo ya umeme ya joto ardhi. Sehemu muhimu ya nishati badala. Mawingu makubwa meupe ya mvuke yanapanda kutoka kwenye miundombinu ya mitambo, ushahidi wa kuona wa uzalishaji wa nishati ya joto ardhi. Eneo hili la viwanda vimewekwa katikati ya mandhari nzuri, na asilia ya milima mikavu, na mimea ya chini.

Jengo la ghrofa nyingi labda nyumba za kuishi au ofisi lilojengwa kwa matofali mekundu na lina madirisha mengi yenye fremu za samawati lina sehemu ya juu yenye rangi ya njano. Mbele ya jengo kuna ua wa chuma wa samawati wenye milango uliopambwa kwa rangi ya njano ,nguzo kadhaa za umeme zimesimama mbele ya jengo moja ikiwa na transfoma ya umeme na nyaya mbali mbali.

Mandhari ya kawaida ya mitaani jijini Nairobi. Upande wa kulia nguzo ya umeme imejaa nyaya nyingi zinazounganishwa ovyo. Kushoto kuna ukuta mrefu wa rangi isiyokolea ya saruji kando ya kile kinachoonekana kama njia ya watembea kwa miguu. Nyuma ya ukuta unaweza kuona tangi kubwa la maji likiwa limenyanyuliwa juu ya stendi ya chuma.

Mandhari ya kuvutia yenye safu ya nguzo za umeme. Anga imegawanyika kwa kuvutia. Upande wa kushoto una rangi ya samawati nzito na mawingu huku upande wa kulia ukiwa na rangi ya dhahabu na machungwa, ikipendeza macho au mawio mazuri ya jua. Sehemu ya mbele ina mimea mifupi na miti na milima hafifu inaonekana kwa mbali.

Kituo cha kusambaza umeme nje. Kituo muhimu cha usambazaji wa nishati. Unaweza kuona vifaa vingi vya umeme wa volti ya juu, kama vile insulini, vivunja saketi na basiba vyote vikiwa vimewekwa miundo imara vya chuma. Ardhini imefunikwa kwa changarawe, kipengele cha usalama.

Ndege mweupe maridadi akisimama kwa utulivu ya maji yasiyo marefu. Sifa kuu ni mdomo wake wa kipekee mrefu na umbo la kijiko ambao ameuelekeza chini labda akila. Miguu yake mekundu inayong'aa na rangi nyekundu usoni mwake inaongeza mvuto kwenye manyoya yake meupe safi.

Tunamwona swala maridadi akikimbia kwa kasi katika nyasi pana zenye rangi ya dhahabu na zilizowashwa na jua. Miguu yake membamba imenyooka ikionyesha kasi na wepesi wake wa ajabu anapopita savana. Tunaweza kuona wazi mstari wake mweusi wa kipekee ubavuni na pembeni zake maridadi zenye mikunjo.

Tumbukize katika msitu nene ambapo maporomoko ya maji yanateremka kwa uzuri yakibusu na jua kali. Bomba kubwa la kijani linavuka eneo hilo likidokeza mchanganyiko wa asili na mguzo wa binadamu. Mti ya zamani yenye mizizi iliyokunjana inatawala majani yake yakiwa yamejaa uhai. Mwangaza wa jua huchuja kupitia miti ukiangazia maji na kuunda tamasha la asili lenye utulivu lakini lenye nguvu.

Madhari haya ya kupendeza. Mwangaza wa jua unachuja kupitia miti mirefu ukiunda picha ya utulivu. Tazama mbuni mrembo akitembea kwa madoa kwenye nyika yenye nyasi. Huku kwa mbali, wanyama kama kulugu wakiwa kwa amani. Huu ni mtazamo wa uzuri wa asili uliojaa wanyama pori na miti inayo yumba kwa upole.

Muonekano mpana wa mandhari ya jiji na la Nairobi yenye msisimko iliopigwa kutoka sehemu ya juu. Chini ya anga yenye mawingu unaweza kuona mkusanyiko mnene wamajengo, iliyosambaa upeo macho. Miti ya kijani kibichi imetapakaa katika mandhari ya jiji, ikipendekeza uwepo wa asili katikati ya jiji. Barabara na miundombinu zimejipinda mjini zikishuhudia uhai.

Tukio la kuvutia nchini Kenya ambapo tembo wachanga wenye rangi ya kahawia nyekundu wanalelewa kwa upendo. Tazama jinsi walezi waliojitolea waliovalia kijani wanavyonyonyesha viumbe au watukufu kwa chupa. Udongo mwekundu unaovutia chini ya miguu yao na miti michache vinasimulia hadithi ya mandhari ya Afrika.

Simba mrembo, huenda simba jike, akichungulia kwa makini kupitia uzio imara wa wavu. Macho yake yametulia kwenye mkono wa binadamu uliotolewa kwa upole kuelekea kwenye boma, ikionyesha mwingiliano wa karibu lakini salama. Mandhari ya nje yenye ardhi kavu na mimea michache inaashiria mazingira yaliyodhibitiwa kama hifadhi au bustani ya wanyama.

Tukio la jumuia ya nje pengine ya kuhifadhi mazingira. Mwanaume aliyevaa fulana ya kijani na nyeupe anaonekana akigawa au kushika miche midogo ya mimea labda kwa ajili ya mpango ya upandaji miti. Anaingiliana na mtu mwingine anayeonekana kwa kiasi ambaye anaonekana kushiriki katika shughuli hiyo. Watu wengine kadhaa waliovalia fulana zinazofanana wako nyuma wakisisitiza wazo la juhudi za pamoja.

Maisha ya kila siku katika eneo linaloonekana kuwa lenye maendeleo duni pengine makazi nje ya Nairobi. Tunaona watoto; mmoja akiwa amevaa sare za shule wakitembea kwenye njia isiyo sawa yenye vumbi, matope na takataka zilizotapakaa. Nyumba rahisi zilizojengwa kwa mabati zimejipanga nyuma. Ndege wa kufugwa kama bata na vifaranga wanatembea kwa uhuru.

Hali mbaya ya uchafuzi wa mazingira na umaskini pengine katika eneo la mjini linaloendelea kama vile Nairobi. Mto uliochafuliwa sana uliojaa mifuko ya plastiki na taka unapita katikati ya makazi duni yaliyojaa watu. Watu wanaonekana wakitembea na kuosha katika maji machafu ikionyesha ukosefu wa maji safi.

Makazi yaliyo jaa watu wengi pengine apa Nairobi, unaweza kuona nyumba zilizojengwa kwa haraka. Njia zenye msongamano na watu wakiendelea na shughli zao za kila siku kwa bahati mbaya hakuna huduma za usafi kwa mazingira na kuna mifereji wazi wa maji taka na taka taka zinazotapaka kila mahali jambo linaloaangazia changamoto kubwa za miundo mbinu na usimamizi wa taka.

Njia tulivu inayopita kwenye mandhari ya kijani kibichi labda bustani. Njia ya udongo ya rangi ya kahawia nyekundu iliyopakana na nyasi maridadi na miti na vichaka pale mbali. Inaelekea mbali ikionyesha matembezi ya amani au uchunguzi.

Tamasha ka kitamaduni la ndani. Tunaona kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni meupe na meupe wakicheza kwenye sakafu ya mbao katika ukumbi mkubwa. Wamevaa kofia nyekundu na watazamaji wameketi nyuma wakifurahia onyesho. Inaonekana kama tukio nzuri la kitamaduni.

Mtazamo mzuri kutoka mlimani. Kwa mbele, tunaona nyasi kavu na vichaka vidogo. Nyuma zaidi, kuna milima ya kijani kibichi mingine imefunikwa na miti minene, mingine ikiwa na mimea michache. Kwa mbali sana, tambarare yenye ukungu imetandawaa. Juu, anga yenye mawingu meupe na kijivu inaongeza uzuri wa mandhari.

Maisha ya kila siku katika makazi duni yenye shughuli nyingi. Pengine mtaa wa mabanda nchini Kenya. Tunaona wakazi labda wanawake wakichota maji kutoka bomba la jumuia wakijaza ndoo mbalimbali. Nyumba zilizojengwa kwa haraka haraka, ardhi isiyo na lami na kamba za kuanika nguo zinaonyesha picha ya ustahimilifu katika mazingira magumu ya maisha.

Eneo la ujenzi lenye shughuli nyingi labda la jengo kubwa la zege kama daraja au ukuta muhimu, korongo kubwa la manjano linaonekana likinyanyua ndoo ya zege likiwapelekea wafanyikasi walio juu ya fomu, unaweza Kuna fremu za chuma zikisaidi jengo hili ikionyesha kuwa ujenzi mkubwa wa zege unaendelea

Wakati muhimu wa uhifadhi wa wanyama pori. Tunaona faru mkubwa macho yake yakiwa yamefunikwa kwa upole akiongozwa kwa uangalifu kwenye kreti imara ya mbao. Watu kadhaa wanahusuka wakifanya kazi pamoja kumsimamisha mnyama huyo huku wengine wakiwa juu ya kreti wakiendesha minyororo na wengine wakisaidia chini.

Mandhari tulivu ya bustani ya jiji. Bwawa tulivu linajaza sehemu ya mbele likiwa linaakisi majengo ya jiji yaliyo mbali. Nyasi ya kijani kibichi inapakana na ukingo wa maji, ikielekea kwenye miti mingi. Chemichemi zuri inamwaga maji juu angani, ikiongeza mguso dhairi kwenye mandhari haya tulivu ya jiji.

Mabomba mawili makubwa ya samawati, yakishiliwa na miundo ya saruji yakienea juu ya maji yenye rangi ya kijani. Ardhi inayozunguka ni kavu, yenye mimea michache, na mandhari ya nyuma inaashiria eneo wazi, labda lililoendelezwa, chini ya anga yenye mawingu kidogo. Inaonekana kuwa sehemu muhimu ya mfumo wa usimamizi wa maji. Labda kwa umwagiliaji au usambazaji wa maji.

Chui akiwa anaonekana kwa nyuma, akiwa na madoa yake ya kipekee, anaonekana wazi anapotembea ndani ya eneo linaloonekana kama bustani ya wanyama au hifadhi. Picha imepigwa kupitia ua wa chuma unaoficha kidogo mandhari . Mazingira ya asili yenye nyasi kavu na miti yanaonyesha makazi ya nje wakati wa mchana.

Hali haisi imewakabili Nairobi; unaona mto uliochafuliwa sana ukifurika kwa matope mekundu kahawia labda kutokana na mvua kubwa za hivi karibuni. Kingo zake zimeharibika vibaya na kuna taka nyingi kuanzia plastiki hadi uchafu mwingine zikionyesha tatizo kubwa la usimamizi wa taka. Miundo isiyo rasmi imejengwa kando ya mto ikiwa hatarini kutokana na mafuriko yanayoonekana hapa.

Tukio muhimu, timu ya wafanyikazi waliovalia sare kamili wakishiriki kikamilifu katika ujenzi au matengenezo ya bomba la maji au mafuta. Wanalenga kuunganisha sehemu za bomba kubwa, na mashine nzito nyuma zikionyesha mradi mkubwa wa miundombinu. Inaangazia ungumu wa kazi kama hiyo. Pengine inahusiana na usambazi wa maji au mafuta katika mazingira magumu na wazi.

Mandhari ya kutia wasiwasi mkubwa mjijini. Mtaro mpana wazi, unaofurika maji meusi yaliyotuama, na huenda yamechafuliwa. Pande zote mbili zimetawanyika na mirundi mikubwa ya chupa za plastiki, na takataka za kawaida. Watu wanaonekana, ata wameketi moja kwa moja kwenye ukingo wa mtaro huu wazi, ikisisitiza maswala makubwa ya usafi, uchafuzi wa mazingira uliokithiri.

Makazi makubwa yasiyorasmi yanayopatikana sana katika maeneo mengi ya jijini, ikiwemo Nairobi. Tunaona nyumba nyingi za muda, zilizobana sana zikiwa na paa za mabati yaliyopigwa kutu. Msongamano mkubwa wa majengo ya bila mpango au miundombinu inaonekana. Unatoa taswira kamili ya msongamano mkubwa wa watu na mazingira magumu ya maisha.

Twiga watatu maridadi wamesimama wima katika mazingira asilia yenye kupendeza. Madoa yao ya rangi ya kahawia na krimu yanapendeza sana dhidi ya udongo mwekundu na miti mrefu ya kijani iliyowazunguka. Inaonekana ni siku tulivu kwenye savana huku twiga wawili wakiwa wamepiga picha nzuri shingo zao ndefu zikikaribiana na watatu akiwa karibu.

Tazama nguvu ya kale ya savanna ya kiafrika ambapo mamba kisukusuku hai kweli anapumzika katika maji tulivu. Macho yake yakichomoza kidogo juu ya maji yanachunguza nyika pana zilizopambwa kwa miti maarufu ya mibuyu. Mwindaji huyu mkuu anaashiria roho isiyofungwa isiyo na kikomo cha mandhari hii ya ajabu.

Muunganiko wa kipekee wa wanyama pori na maisha ya mjini. Mbele, pundamilia wawili wamesimama kwa madaha kwenye savannah iliyojaa jua. Milia yao myeusi na myeupe ikichorana vizuri na nyasi za dhahabu. Nyuma yao, mji wenye shughuli nyingi unaonekana kwenye upeo wa macho ukionyesha majengo marefu chini ya anga pana.

Swara maridadi akipita kwa madaha kwenye ardhi kavu. Rangi ya kahawia nyekundu na pembe zake za kuvutia zenye umbo za kinana zinaonekana wazi. Cha kufurahisha ni kwamba nyuma, mandhari ya jiji la kisasa linaibuka kuashiria kwamba swara anaishi katika eneo la wanyamapori karibu na maisha ya mjini.

Umaridadi wa kipekee wa hifadhi ya kitaifa ya Nairobi ambapo moyo wa pori wa Afrika unakutana na mapigo ya jiji la kisasa ,hapa simba jike maridadi yenye chunguza eneo lake kutoka kwenye kilimo chini nyasi huku mandhari ya jengo refu la Nairobi ikionekana nyuma ni ukumbusho wenye nguvu wa jinsi maumbile na maisha ya mijini anavyoshirikiana kwa karibu katika mahali hapa pa ajabu.

Ufujaji mkubwa wa maji kutoka kwenye mabomba mawili. Upande wa kushoto, valvu ya samawati kwenye bomba jeusi inarusha maji kwa nguvu. Upande wa kulia, bomba kubwa la kijivu linavuja waziwazi na kutengeneza ukungu. Zote zinaashiria upotevu mkubwa wa maji, pengine kutokana na mabomba yaliyoharibika au viunganishi vibovu katika mfumo wa usambazaji maji au umwagiliaji.

Pundamilia mrembo amesimama akichanga masikio yake katikati ya savanna iliyojaa jua. Milia yake mashuhuri nyeusi na nyeupe inalingana vizuri na nyasi kavu za dhahabu zinazomzunguka akichungulia kutoka nyuma ya vichaka penye udogo macho yake yanatokelezea. Maskio yake yametulizana ishara ya uzuri wa porini na makazi ya asili.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika kile kinachoonekana kuwa makazi yasiyo rasmi kama ilivyo kawaida katika maeneo mengi hapa Nairobi. Tunaona nyumba zilizopakana sana nyingi zikiwa na paa za mabati kuashiria jamii iliyojazana. Watu wakiwemo watu wazima na watoto wanatembea huku na huku.

Mamba mwenye mdomo wa njano amesimama kwa uzuri ndani ya maji tulivu. Kivuli chake kikiwa chini. Nyuma, bata wawili wa misri wanatafuta chakula karibu na ukingo wenye matope. Ajabu ni kwamba, macho na pua ya mamba yanaonekana juu ya maji, upande wa kulia.

Kasa wawili ukingoni mwa uwanja wenye matope karibu na maji tulivu maganda yao meusi yenye mikunjo na viungo vya vinavyoonekana vinaashiria kuwa wanatembea au wanapumzika maji yanaakisi mili yao kikamilifu na kuunda taswira ya kuvutia

La ujenzi linalo endelea pengine katika mazingira ya mjini. Tunaona mifereji mkubwa uliotengenezwa ardhini ukifichua channel mpya ya saruji labda kwa ajili ya mifereji ya maji au andaki. Rundo kubwa la udogo ulioumbwa na uchafu linaonekana kando ya mfereji. Kwa nyuma kuna ukuta thabiti wa kubakiza udogo na dalili za majengo kuashiria maendeleo.

Makazi makubwa yaliyojaa watu wengi labda kitongoji duni, chenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati, na vifaa vingine vya misingi. Majengo haya yamejengwa karibu, karibu kwenye ardhi isiyo sawa, yakikosa mpangilio rasmi. Mto mdogo unapita katikati ya makazi haya na kuna mimea mingi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kupendeza ya nje iliyoko chini ya anga safi ya samawati iliyokolea. Miti. Minene ya kijani kibichi inajaza nusu ya chini. Ikionekana wazi katikati ni miti wa kipekee wenye majani mepesi ya kijani njano majani yake yamechorwa wazi dhidi ya mandhari. Unaweza pia kuona nyaya za umeme zikivuka juu ya mistari ya miti.

Nyani mrembo mzima mwenye manyoya mazito ya rangi ya kahawia kijivu. Amesimama kwa kujiamini juu ya muundo imara ambao au mianzi labda uzio akiangalia kwa tahadhari upande wake wa kushoto. Mandhari ya nyuma ni mazingira asilia yaliyojaa miti ikionyesha makazi porini au uhifadhi pana.

inaonekana wako nje. Wamevaa nguo za kawaida, baadhi wakiwa wamebeba vifaa vya kichwani vyenye rangi tofauti. Watu hawa, ambao wanaonekana kuwa wa asili ya Kiafrika, wamesimama kwa subira kwenye foleni, ikionyesha kwamba wanasubiri kitu, labda huduma au ugawaji katika jamii yao

Mwonekano wa angani ya makazi yasiyo rasmi yaliyojaa kupita kiasi. Pengine mtaa wa mabanda yakiwa na paa nyingi za mabati. Mto wenye matope na uliochafuliwa unakatiza eneo hilo, ukionyesha matatizo makubwa za usafi kwa mazingira. Kwa mbali, majengo marefu rasmi yamesimama, yakitofautiana kabisa, yakionyesha tofauti kubwa za jiji.

...upandaji mti kwa jamii nje. Mbele wanaume wawili wote wakiwa wamevalia barakoa wamepiga magoti na wanapanda miche kwenye udongo. Nyuma watu wengine pia wanashiriki katika juhudi za upandaji. Eneo hili lina nyasi na la asili, ikionyesha mpango wa pamoja wa uhifadhi wa mazingira.

Lori hili lililojaza taka za plastiki kwa wingi linaeleza hadithi ya kawaida katika maeneo kama Nairobi. Wafanyibiashara wa taka wasio rasmi wana jukumu muhimu na hili mara hufanya kazi na magari yaliyopakia kupita kiasi na katika mazingira magumu. Hii inaangazia uhitaji wa ardhi haraka la miundombinu bora na mfumo rasmi linalodhibiti tatizo la plastiki.

Mandhari ya asili labda msituni au porini. Tunaona maporomoko ya maji yenye nguvu yakishuka kwenye miamba upande wa kulia yakiangazwa na jua kali. Katikati kuna bomba kubwa la kijani kibichi ambalo linaonekana kuunganishwa na mazingira. Miti mirefu ya kijani kibichi na mizizi minene inatawala upande wa kushoto ikionyesha mimea mingi.

Mashamba mabichi yanaelekea kwenye mto unaotiririka taratibu. Ngambo ya maji kuna kijiji kizuri chenye nyumba zilizotawanyika na miti kilichozingirwa na mimea zaidi. Milima mikubwa inainuka kwa nyuma ikikutana na anga safi la samawati lililopambwa kwa mawingu laini. Ni mandhari ya amani ambapo asili ya jamii inaishi pamoja na upatano.

Mtaro mrefu wenye bomba kubwa la zege. Kuna maji chini ya mtaro kuashiria ujenzi au ukarabati unaendelea wa mfumo wa huduma za chini ya ardhi labda wa maji au majitaka. Eneo jirani linaonesha kazi hii inafanyika karibu na miundo iliyopo.

Jaa kubwa linalowaka moto ambapo watu, wakiwemo watoto, wanatafuta chakula au vitu. Inaangazia uchafuzi mkubwa wa mazingira kutokana na taka zisizodhibitiwa na moshi na mazingira magumu ya maisha ya wale walio karibu. Hali hii inaonyesha hatari kubwa za kiafya kwa umma na mapambano makali ya kuishi.

Eneo la uchimbaji linaloendelea, pengine kwa ajili ya kazi za miundombinu chini ya ardhi. Bomba la manjano linaonekana likichimba mtaro mkubwa huku kukiwa na rundo la udongo pande zote mbili. Wafanyikazi kadhaa, baadhi wakiwa wamevaa vifaa vya usalama wako busy karibu na ndani ya mtaro.

Kundi la watoto, wengi wao wakiwa wavulana wameketi jini nje wakifurahia mlo. Mtoto wa kati aliyevaa nguo za kijani anakula kutoka sahani akitazama juu na sura ya udadisi. Watoto wengine kadhaa wamemzunguka, pia wakiwa na sahani za chakula.

Eneo la ujenzi au matengenezo. Mbele mfanyikazi aliyevalia suti ya samawati na kilemba cha machungwa anashughulika na bomba kubwa la rangi ya kijani samawati labda akifanya usanifishaji au ukarabati. Watu wengine wapo na mashini nzito zinaashiria kazi kubwa ya ardhini. Eneo lenye matope na lisilo sawa linaonyesha uendeleaji wa miundo mbinu ya nje labda kwa mifumo ya maji au mifereji ya maji.

Twiga mrembo ananyoosha shingo yake ndefu akikaribia jukwaa la kutazamia. Mwanaume amesimama kwenye jukwaa macho yake yakimtazama kiumbe huyo mzuri, akitenganishwa na mlinzi wa chuma tu. Majani mabichi yamejaza mandhari ya nyuma yakionyesha makazi yao asilia, huku twiga mwingine akionekana mbali. Ni wakati wa ajabu unaonyesha kukutana karibu na wanyama hawa wapole.

Tukio la wazi la muingiliano kati ya binadamu na wanyamapori. Kwa mbele, simba mkubwa aliyekufa amelala chini, amesimama juu ya kele mwanamume aliyevaa nguo za kuficha, ameshika silaha akionyesha kwamba huenda alihusika katika kifo cha mnyama huyo. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo ya shambani lenye mazao na uzio ukidokeza mzozo unaowezekana kati ya jamii wenyeji na wanyamapori.

Watu wakitembea kwenye maji yaliyochafuliwa sana wakichambua rundo kubwa la takataka kwenye dambo kubwa. Wamezungukwa na taka zinazooza ikionyesha uharibifu mkubwa wa mazingira na mazingira mabaya ya kazi. Changamoto zinazowakabili wale walio katika usimamizi usio rasmi wa taka mara nyingi katika eneo maskini.

Ngiri mkubwa akipumzika chini kwa amani. Mwili wake umefunikwa na manyoya mangumu ya rangi ya kahawia hafifu na pembe zake ndefu zilizopinda juu. Ni kipengele kinachovutia sana. Macho yake yamefumbwa ikionyesha labda amelala fo fo fo au akipumzika tu kwenye jua kali.

Huu ni mchoro dhahiri wa barabara ya nairobi unaozingatia matatu yenye rangi angavu unaotambulika kwa urahisi kwa rangi yake ya kijani na njano na nambari ya usajili wa kenya mbele . Kioo cha mbele kimebandikwa mabango ya vituo kama kasarani, jkia na donholm ikionyesha njia zake mbalimbali.

Karibu katika barabara zenye shuguli nyingi za Nairobi apa msukumo wa maisha ya kila siku mara nyingi uendeshwa na matatu haya yenye rangi maridadi. Uti wa mgongo wa usafiri wa umma, angalia hii inaelekea Meru, Chongoria au Keria viunganishi muhimu kwa jamii na karibu nayo unaweza kuona basi dogo la VIP likitangaza kwa pahali safari za moja kwa moja kwenda Nakuru na shilingi 450 tu.

Barabara inaonyesha uhalisia wa maisha ya jii hapa Nairobi Kenya. Tunaona matatu mbili yenye rangi za kuvutia zile minibasi mashuuri zilizopambwa kwa sanaa zimesimama katikati ya umati wa watu abiria wanaagaika ama wakipanda au kushuka na hivyo uleta hali ya msisimuko nyuma tunaona majengo ya jiji kukamilisha picha hii iko yenye shughuli nyingi katikati ya jiji.

Mandhari ya mtaani katika jiji linaloonekana kuwa la Kenya, kutokana na muktadha wa Nairobi. Basi la abiria la fedha pengine matatu, ndilo kitovu cha picha, likizungukwa na watu. Baadhi ya watu wanapanda au kushuka, huku wengine wamesimama karibu.

Tunangalia mandhari haisi ya Nairobi, hii ni matatu, moja wapo ya magari ya usafiri wa umma yenye rangi nzuri hapa Kenya, inatambulika kwa urahisi kutokana na mapambo yake ya kipekee na namba ya usajili mbele. Tunaona uyo mtu aliyevaa koti la kijani, labda anasubiri kupanda.

Matatu ya samawati iliyorembeshwa sana, chombo maarufu cha usafiri wa um,a Nairobi, ukitofautisha na michoro yake ya kupendeza. Nyuma ya basi kuna picha maridadi ya mwanamke aliyevaa kofia yenye rangi nyingi. Tunaweza kuona namba ya usajili nyuma na ngazi ya kupandia juu ya paa. Ni eneo la barabara lenye shughuli nyingi na watu wenye jengo nyuma kikionyesha mazingira ya kawaida ya jiji la Nairobi lenye nguvu.

Mtaani pengine jijini Nairobi, inaonyesha mwanaume aliyevalia vulana ya usalama akishika mabango mawili, bango moja lina namba nne kubwa uku jingine likiwa na hamsini na orodha ya maneno enye rangi mbali mbali kama elimu, uchanguzi na afya. Watu wanapita ikionyesha ni eneo la umma labda wakati wa kampeni au tukio.

Mandhari hai ya mtaani, pengine jijini Nairobi, Kenya. Mbele, basi la kijani kibichi lenye jina, perfect, na mizigo juu ya paa lake linatofautisha. Nyuma yake basi jeusi linaonyesha wazi Nairobi kwenye ubao wake likidhibitisha eneo.

Maili ya barabara inaonyesha pilka pilka za eneo la umma, pengine hapa Nairobi. Mbele kabisa kuna matatu ya rangi ya chungwa iliyopambwa kwa kuvutia, muundo wake wa kipekee ni jambo la kawaida katika usafiri wa Kenya. Kushoto kwake, basi jekundu linaonekana kwa kiasi, huku upande wa kulia, watu wamekusanyika kando ya barabara, baadhi yao wakionekana wakingoja au wakipita tu.

Kutoka ndani ya gari kwenye barabara nyingi hapa Nairobi unaanza kuona magari mbalimbali ikiwemo Lori jeupe linaonekana wazi na daraja kubwa la samawati la waenda kwa miguu kwa mbali. Anga kimefunikwa na mawingu na kuna bega la barabarani lililotengenezwa upande wa kushoto lina mimea na taa za barabarani.

Hiki ni chombo cha usafiri wa umma matatu. Kinachoonekana kuwa basi ndogo. Kimerejeshwa kwa uzuri, na kina rangi ya samawati na maneno NAMUGA SACCO, yameandikwa upande wake. Namba ya usajili inaonekana mbele. Kuna vibandiko mbalimbali nyuma vikiwemo PEACE MAKER.Kwa nyuma, kuna jengo lenye bango kubwa labda likionyesha majina ya miji au maeneo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, pengine jijini Nairobi. Huku watu wakitembea kando ya mabasi makubwa. Basi linaloonekana zaidi lina rangi ya kijani kibichi na limeandikwa PERFECT ubavuni. Jambo la kawaida kwenye barabara za Kenya. Nyuma, unaweza kuona majengo yenye ghorofa nyingi. Ikiwemo moja lenye michoro ya kupendeza, ya rangi ya chungwa na nyeupe.

Mandhari yenye shughuli nyingi barabarani huenda ni jijini Kenya. Katikati kuna matatu ya izuzu ya samawati yenye michoro maridadi. Watu wanaonekana wakiingia na kutoka kwenye gari hilo ikionyesha muhimu wake katika usafiri wa umma magari mengine yanaonekana.

Dari ya kawaida ya barabara lenye shughuli nyingi hapa Nairobi. Nina ona basi kubwa la zambarau lenye neno Connections labda matatu likiwa na watu wanao panda na kushuka kuna wakutembea kwa miguu kadhaa wakizunguka na basi jingine pamoja na pikipiki pia zinaonekana.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi Nairobi, uwezekano mkubwa ni kituo cha matatu au basi. Alama kubwa yenye namba arubaine na sita inaashiria njia ya usafiri wa umma na arubaini kama nauli. Unaweza kuona orodha ya vituo kama vile Valley Road , Kilimani na Yaya. Kuna watu wengi wakishughulika na basi la kijani linaloonekana. Mazingira ya jiji yenye shughuli na uhai.

Magari ya jiji la Nairobi iliyojaa shuguli nyingi, tunaona barabara pana yenye vichochro vingi vilivyojaa magari mbalimbali, mabasi ya rangi, malori na magari yanayoelekea pande zote mbili, watembea kwa miguu wanatembea kwa bidii kwenye kando za barabara na upande wa kushoto, soko lenye shuguli nyingi inaendelea na vibanda na watu.

Barabara yenye shughuli nyingi Nairobi. Tunaweza kuona matatu nyingi zenye rangi mbalimbali ambazo ni usafiri wa umma maarufu wa jiji zikizungukwa na watu wanaoeleka huku na kule. Kuna shamrashamra kwelikweli abiria wakisafiri, wachuuzi wakienda na mkokoteni yao na mandhari tofauti ya majengo ya mjini inanasa kikamilifu nguvu ya maisha ya kila siku katika hati ya jiji la Nairobi.

Barabara yenye shughuli nyingi hapa Nairobi. Unaweza kuona njia nyingi za magari huku magari madogo, magari makubwa na malori yote yakichangia kile kinachoonekana kuwa msongamano mkubwa. Pia kuna watembea kwa miguu wakivuka barabara jambo linaloonyesha changamoto ya usafiri mjini hapa.

Mandhari hai ya mtaa, pengine jijini Nairobi. Katikati mwanaume aliyevaa koti la kuakisi rangi ya majani anashikilia mabango mawili, moja likiwa na namba nne kubwa na orodha ya huduma na lingine likionyesha wazi hamsini, labda bei. Watu wanapita akiwemo mwanamume anayeshika simu yake na mwingine anayeangalia kwa utulivu. Mandhari ya nyuma yanaashiria mazingira yenye jiji lenye shughuli nyingi na miti na majengo.

Barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya, unaweza kuona matatu kadhaa zenye rangi mbalimbali, ambazo ni usafiri wetu maarufu wa umma, zikiwa zimejipanga pengine zikingoja abiria. Matangazo angavu kama Meru express , na Maua direct , yanajitokeza dhidi ya majengo. Watu wanatembea kwa bidii, ikitoa hisia halisi yenye shamra shamra za jijini Nairobi.

Basi kubwa la rangi ya machungwa huenda nikiwa la aina ya Kinglong likiwa limeegeshwa katika barabara yenye shughuli nyingi mjini. Unaweza kuona nembo ya kipekee ya ndege ya jina tawakal likiwa limechorwa ubavuni mwa basi. Nyuma ya basi kuna jengo refu la ghorofa nyingi huku watu na mizigo wakiwa wanaonekana karibu ikionyesha mandhari ya usafiri na maisha ya kila siku.

Mandhari ya barabra yenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi Kenya. Sehemu kuu ni bango kubwa la usafiri wa umma wa Super Metro likionyesha wazi nambari ya njia nne. Chini yake kuna umati wa watu labda wakisubiri basi.

Eneo lenye shughuli nyingi barabarani huenda nchini Kenya. Kuna magari kadhaa ya abiria ya fedha yanayojulikana kama matatu yaliyopaki yakiwa yanapakia au kushusha abiria na mizigo huku mifuko mikubwa ikionekana juu ya paa zao watu mbalimbali wamekusanyika karibu na magari akiwemo mtu mmoja aliyevaa sare ya samawati.

Matatu iliopambwa kwa rangi ya kuvutia na huu kutambulika kwa urahisi kama usafiri wa umma wa Kenya ipo katikati likiwa imepakiwa mzigo kama mapipa na magunia ikionyesha safari pengine Narok Direct kama bango lake linavyo tangaza. Watu wanazunguka abiria, wachuuzi wakiuza matunda mabichi na wafanyakazi wa usafiri wakiwa wamevalia fulana zao zinazong'aa.

Mandhari haya ya mtaa katika eneo la mjini. Naona barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari mbalimbali: mabasi, magari madogo na hata pikipiki. Kuna watembea kwa miguu wengi wanaotembea kando ya barabara, na kukusanyika karibu na mahali panaweza kuwa vituo vya mabasi. Nyuma, majengo marefu yanapanda juu, yakionyesha mazingira ya jiji.

Mwonekano wa barabara kuu yenye njia nyingi kama zilivyo barabara kuu hapa Kenya. Unaweza kuona basi la abiria la samawati na magari yakipita. Alama za barabarani juu zinaelekeza wazi kuelekea Nairobi na Mombasa kuashiria tuko kwenye njia muhimu inayounganisha miji hii.

Barabara inaonyesha kiini cha maisha nchini Kenya ililenga matatu basi ndogo lenye rangi angavu. Unaona watu wakishughulika karibu na gari wengine wakielekea wengine wakiingia au kushuka. Nyuma majengo yenye majengo kama Maximum miracle centre inaashiria biashara za ndani na jamii.

Taswira ya shughuli nyingi huenda jijini Nairobi. Katikati kuna lori la Isuzu la rangi ya samawati hafifu na chungwa ikiwa na maandishi makubwa Get Hooked na Texas, labda ishara ya biashara maalum au matatu kutokana na mapambo yanayopatikana hapo. Wanaume kadhaa wamekusanyika karibu, mmoja anaonekana amezama kwenye simu huku mwingine akiwa amevalia fulana ya usalama ya rangi ya chungwa angavu.

Mandhari yenye uhai ya barabara ya Nairobi. Kituo chetu cha matatu ya asili, iliyopambwa kwa kuvutia. Usafiri wa kipekee wa umma nchini Kenya, ikiwa na rangi ya samawati na nyeupe, ikionyesha sanaa maridadi mbele yake. Watembea kwa miguu, wanaangaika na mtu mmoja mwenye mavazi mekundu yanayovutia anapita, huku mwingine akibeba begi la samawati kwenye barabarani ya kuenda kwa miguu.

Tukio la kawaida jijini Nairobi. Tunaona basi la citi hoppa jeupe na la kijani la njia namba mia mbili ishirini na sita kuelekea uthiru likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Watu wako karibu, wengine labda wakipanda au kushuka, wengine wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mandhari haya ya barabara yenye shughuli nyingi labda hapa Nairobi, yanaonyesha uhai wa jiji. Tunaona majengo yenye gorofa nyingi kawaida katika maeneo ya kibiashara na magari mengi pengine matatu yakionyesha njia za usafiri zinazoendelea. Bango kubwa la Safari Prestige inatangaza huduma kwenda miji kama Kericho, Kisumu na Kakamega.

Mandhari yenye shughuli nyingi inaonekana kuwa Nairobi. Basi la kipekee la rangi ya kijani kibichi la city hoppa linaonekana mbele likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kwenye barabara yenye shughuli nyingi watembea kwa miguu wanaonekana wakiwemo mtu aliyesimama akiwa amekunja mikono akikabili basi.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini au viungani mwa jiji. Tunaona barabara yeye njia nyingi na kibanda cha katikati kilicho wazi. Kwa upande wa mbele, gari jeupe linaelekea mbali nasi huku upande mwingine magari kadhaa yanaonekana, hasa mtu kwenye pikipiki akiwa amebeba kifurushi kikubwa cha manjano, yuko upande wa kulia.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Unaweza kuona mabasi kadhaa ikiwemo basi kubwa jekundu pamoja na maatatu madogo na hata pikipiki. Waenda kwa miguu wanapita kwenye barabara na kuvuka mtaa. Wamezungukwa na majengo marefu ikiwemo moja lenye chapa ya Skyworth, mandhari yenye uhai na shuguli nyingi jijini.

Sehemu ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi ikiwa na matatu ya kupendeza. Usafiri wa umma maarufu wa jiji iliyopambwa kwa ishara za maneno kama Thika Road, Ruiru na Juja. Watu wanaonekana wakiwa na mizigo ama wakipanda au kushuka.

Mfumo wa maji wenye bomba nyingi, kuna mabomba sita yalio wekwa kwenye chuma kirefu yalio undwa kwa matumizi ya watu wengi au kazi mbalimbali. Unaweza kuona viunganishi mbalimbali. Bomba moja linatoa maji kwenye hosing ya wazi wakati mwingine yana unganishi vya haraka na baadhi yana hosing za samawati zilizo unganishwa.

Karibu eneo lenye matope, ambalo halijatengenezwa, dimbwi chafu limetulia wazi. Limejaa maji machafu, na vipande mbalimbali vya plastiki nyeupe iliyotupwa. Ardhi haina usawa, ikionyesha nyayo wazi, ikipendeza shughuli za hivi karibuni katika eneo hili lililopuuzwa na lenye takataka.

Mfumo wa kuhifadi na kusambaza maji. Kuna matanki mawili makubwa mweusi wenye umbo la silinda nyuma ambayo yanawezekana yanahifadi maji, mbele kuna mtandao wa mapomba ya kijani yanayapita kwenye sakafu ya vigae yakiunganishwa na matanki hayo. Vali inayoonekana kwenye moja ya mapomba inaashiria utibidi wa mtiririko wa maji.

Nafasi ya ndani iliyojaa mwanga wa asili. Kutokana na paneli zake za paa, zinazopitisha mwanga. Mfumo wa mbao wa paa unaonekana wazi, ukiwa na mihimili iliyo wazi. Unaweza kuona wazi mabomba na nyaya kadhaa, ikiwemo bomba kubwa lenye rangi nyepesi, likipita kando ya muundo. Nguzo nyeusi, wima ya kusaidia pia inaonekana.

Bomba labda la chuma lililozama kaisi katika udongo mweusi wenye matope. Inaonekana kuwa ni laini ya huduma ya chini ya ardhi labda ya maji kutokana na hali ya unyevu. Unaona kuna sehemu ya kuunganisha kwenye bomba iliyolindwa na kamba za chuma. Eneo jirani ni mtaro uliokuwa umekuliwa umejaa matope na maji.

Lori kubwa la mizigo lenye yangi ya kijani ambalo labda hutumika kusafirisha bidhaa likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye vumbi inaonekana kama eneo la mjini. Kuna watu na vifurushi vilivyopakiwa juu ya lori hilo, inaonekana kubebea mizigo na abiria.

Eneo lenye tope na maji labda dimbwi au mtaro. Tunaona vipande kadhaa vya mbao au matawi yaliyozama kidogo kwenye maji meusi ya kahawia iliyokoza. Bomba la rangi nyeusi labda la plastiki linapita mbele ikiwa juu ya maji. Ardhi inavyozunguka inatope na ni nyeusi ikionyesha eneo lililochimbwa au kusumbuliwa.

Eneo la ujenzi au miundombinu pengine kwa ajili ya huduma. Tunaona mtaro mkubwa wenye tope na mabomba ya kijani kibichi labda kwa maji au majitaka ikipita ndani yake. Kwa nyuma, kuna majengo ambayo hayajamalizika, mnara mrefu wa maji na nyaya za umeme.

Kumba makubwa ya viwandani na valvu zilizoshika kutu nyingi, zikiwa zimetumbukia kwa kiasi katika maji meusi yaliyo tuama. Kutu nyingi na mimea ya kijani, imefunika muundo imara ya chuma, ikionyesha kuwachwa kwa muda mrefu na kukabiliwa na mazingira. Valvu kubwa zenye umbo la gurudumu, zinaonekana sasa zimekamatwa na kutu.

Kifumo cha kusafisha maji kina vipande viwili vya umeme, chujio cha samawati, mabomba ya PVC, na fremu ya chuma; kinatoa usafi wa maji kwa matumizi mbalimbali bila hatari ya mbu.

Mwanamke aliyejitolea, akiwa amevaa fulana ya usalama ya kijani kibichi, na glavu akishughulika kikamilifu na chanzo cha maji yanayotiririka, labda akikusanya sampuli au kuangalia ubora wake. Amezungukwa na watazamaji. Tukil hili linaonyesha mradi muhimu wa maji wa jamii au ukaguzi rasmi.